Sokoni kuna kreti za nyanya. Mtu ameinama akichagua nyanya. Kuna watu nyuma ya picha. Kushoto mwanamme amesimama mbele ya rukwama. Kuna gari ya usafirishaji.

Sokoni ni ndoo mbili zilizowekwa tita za ndizi, nyuma kuna viazi vitamu, kando ni gunia la rangi ya samawati, kushoto ni vitunguu.

Sokoni ni muuzaji aliyeketi kwa kiti akisubiri wateja. Kulia ni leso zilizoanikwa, katikati ni uteo ulio wa rangi ya kijani.

Sokoni kuna matunda ya kila aina yaliyoanikwa. Katikati ni mandizi, mkono wa kulia ni nanasi, pembeni kuna maembe, kushoto ni muuzaji aliyesimama katika duka lake.

Dukani humu kuna huduma za mpesa zinazosaidia mteja kutuma pesa kutumia simu ya rununu. Nje ya duka hili kuna mchuzi anayeuza. Kando ya duka hili kuna saluni.

Dukani kuna huduma ya kutuma pesa kutumia simu ya rununu yani mpesa. Nje kuna ngazi za kuelekea dukani, kreti za soda zimepangwa mlangoni mwa duka.

Aina nyingi za maziwa zimepangwa rafuni, kushoto ni Delamere iliyo na rangi nyekundu, mfanyakazi wa kampuni ya Daima anapanga bidhaa. Kando yake ni mteja anayenyoosha mkono.

Sokoni kuna nguo zilizowekwa sakafuni, kuna wachuuzi wanne wanaouza nguo, kuna wachuuzi wawili wakike na wawili wa kiume, mchuuzi mmoja amevalia kofia nyekundu.